Hii pia ni bima la matibabu. Bango hili ni la kuweza kuwasilisha ujumbe wa umuhimu wa bima la matibabu. Katika bango ili kuna picha la familia ambayo wanaonekana kuwa na furaha sana. Kwa sababu wanajua kwamba ata mmoja wao anapanga kungonjeka wanaweza kupata matibabu bila kulipia ata kama waweza kungojeka bila matarajio.

Hili ni gari kubwa sana, gari ya kuchukua magari mengine. Gari hili kubwa aina la Scania linatumika kuweza kusafirisha magari mapya kutoka kwenye pwani wakati ambapo zimeletwa kutoka mabara zingine kufika kwa bara la Afrika, kusafirishwa hadi mahali ambapo wenyewe wanunuzi wa gari hizi wako.

Huku ni duka la magari. Tunapata kwamba magari meengi ya aina moja za rangi tofauti tofauti. Kuna rangi ya samawati, tunapata rangi nyeusi, tunapata rangi nyekundu, tunapata pia nyeupe na meengi sana ambazo hazijaonekana vizuri kwa rangi zao.

Hili ni soko dogo. Soko hili linafanya matunda. Ziko kuna matunda ya aina mengi sana. Kuna kuna matunda pia kuna nyanya, kuna machungwa. Kuna ndizi za aina nyingi. Pia muuzaji huyu pia yauza machungwa. Pia anaweza na tangawizi na pia anauza matunda ya passion.

Huku ni sokoni na ni soko ya kuuza mavuno shambani . Yanapata kuona mazao mengi kutoka shambani na wauzaji wengi pia tunapata wanunuzi wa aina aina minnmingi wengi . Tunapata kuona kuuza nyanya. Tunapata mahindi, ndizi , malenge, mboga kama kabeji na kitunguu.

Hili pia ni duka la la kuuzia viatu. Viatu hivi ni viatu ambavyo ni za wanawake. Na muuzaji huyu ambaye anauza yaonekana kwamba ameweza kupata viatu mingi sana za kuuzia wanawake. Viatu ambavyo wanawake hupenda kuvaa wakati kuna jua ili ili kusaidia miguu wao kwa kupunguza joto milini.

Hii ni sehemu ambao biashara imeshika sana. Tumepata kuona kwamba duka hili lina vitu mbalimbali. Ina soda, mchele, pia na unga mbalimbali, unga wa kupika ugali, unga pia kupika chapati na vinywaji vingine vya ngano. Makao ni mji wa Nairobi. Pia unapeana huduma za Mpesa na pia kuna friji ambayo wameweka bidhaa.

Huku ni sokoni na ni soko kubwa ambako watu wangi wamekuja kufanya shughuli za uuzaji kuna watu wamenunua na kuna watu wanaouza na shughuli mengi lakini tunapo angalia katika hali ya (environment) hali ya anga ama hali ya usafi katika hii soko inaoneka ya kwamba uchafu pia hupo.

Hii inaonekana kubwa sana ya vitunguu, biashara ni bishara vyenye vina vitunguu vingi sana ambapo tunapata kwamba kuna mama ama mwanabiashara anayetaka kusafirisha vitunguu zake kwenye lori as mbalo limebakiwa hapa hili aweze kuingiza vitunguu inaonekana hii ni bishara ya pesa sanajwa sababu ya vitunguu mimgi.

Hili ni duka la kawaida lakini pia linaonekana kuweza kupeana huduma mengi sana. Kwanza linauza simu. La pili linapeana huduma la M-Pesa. La tatu pia linasaidia pia kupata huduma za benki la Equity na pia kwa watu wanaotumia simu ya Airtel wanaweza kupata pesa na kuweka kwenye simu la matumizi za simu zao.

Hili ni bango la kupitisha ujumbe wa kuambia watu kwamba umuhimu wa kuweza kutafuta kitu ambayo kinaitwa lise lise lise liseni ili kuwasaidia wakati ambapo wamepata kuumia waweze kutibiwa kwa kuto kutotumia malipo yeyote kwa sababu ya kuweza kulipia lisensi hii.

Huku pia ni sehemu ya biashara ,Tunapata kwamba kuna biashara ya ina aina kam biashara ya usafiri . Kuna mtu ambaye ana gari la tuktuk ambaye anapeleka watu na kulipwa pia kuna duka linalo uza bidhaa nyingi kama ndizi na meloni pia kuna duka lingine linapeana huduma za mpesa na pia vinauza bidhaa kadhaa.

Hili ni duka la kuuza maziwa , na pia sio maziwa peke yake bali ni maziwa na bidhaa ya maziwa, bidhaa ya maziwa ni vitu kama mala, pia hizi maziwa yenye imalala na mengine hayo, duka hili limeweza kuchorwa michoro mingi ya kuonyesha kuwa ni za maziwa.

Hili pia ni soko ndogo, soko hili linauza vitu kadhaa na mwanabiashara huyu ameweza kutengeneza soko hii yake na kuisitiri kwa jua na pia mvua kwa kutumia karatasi nyeusi ambayo imekolea kuweza kumsaidia kukinga vitu zake. Anauza vitu kadhaa kama matunda mengi na pia ameweza kuuza viatu vitamu.

Huku ni mahali ambapo magari zinauzwa. Magari haya yanaonekana ni kampuni ya kuuza magari ya laini ya Mercedes pekee yake. Mercedes haya yanaonekana kwamba ni kama wateja wengi hupenda rangi ya nyeusi sana, na wachache hupenda rangi nyeupe. Kwa sababu ukitazama kwa kuonekana na rangi ya magari haya, unapata kama nyeusi ni mengi kuliko nyeupe.

Hili ni duka la kuuzia maziwa. Hili duka la kuuzia maziwa limeweza kupewa jina ya Mango Tomato. Mango Tomato tumaanisha kwamba tomato ni jina la nyanya. Na pia inashiria kwamba ni la kuuza maziwa. Pia kuna maduka ambayo yanafanana. Moja limefungwa na lingine limefunguliwa na mwanadada yawezekana kuuza maziwa lile.

Hili ni chati ambalo linaonyesha kwamba ni kiwango gani pesa ya nchi mbalimbali linalingana, tena nchi mbalimbali zina majina kulingana na nchi zenyewe, na unapoenda kwenye nchi kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine lazima ununue pesa ya hiyo nchi ili kuweza kutumia katika hiyo nchi. Chati hili linaonyesha pesa ni ngapi unauza.

Hii ni sehemu ambayo pia kuna biashara mengi mengi . Kwanza tunapata kwamba kuna biashara la kuuza nguo pia wanauza mapegi ya wanadada pia kuna magari ambayo pia wameweka hapo kando na pia kuna muuzaji mwenye anauza mayai kwa kutumia troli hiyo ya kusukumwa.

Hii ni pesa la taifa la kenya. Pesa hii ni noti la elfu moja katika noti hii ya elfu moja kumechorwa rais msataafu tena hayati Mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza katika nchi hii ya kenya pia kumejengwa majumba makubwa kubwa kuashiria kwamba mji hili la kenya,,,,,,

Hizi ni noti la elfu moja na ni noti yanayotumika katika nchi la Kenya. Noti hili ni noti ambalo ni noti la kisasa na ambapo tunapata kwamba imechorewa, tumechorewa rais wetu mstaafu hayati Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa taifa letu la Kenya. Na pia imeandikwa kwamba ni noti la elfu moja.

Hizi ni mabangili ambazo zinauzwa sana sana na wauzaji ambao ni wamaasai, wote hawa wanateng'eneza mabangili hizi kwa kutumia ujuzi ambao wamejifunza hao wenyewe kwa wenyewe ili waweze kuuzia watu na kuweza kujiteng'enezea faida kupata pesa ya kuweza kujikimu kimaisha katika hali zingine nyingi.

Hili ni duka ambalo inauza vifaa vingi kama pia ina maji ya kunywa, pia iko na shughuli ama huduma za Mpesa. Mpesa ni mahali ambapo unaweza kuweka pesa, pia unaweza kutoa pesa, pia unaweza kununua bidhaa zako ukitumia pesa ambayo iko kwa simu yako na kuweza kuitoa.

Hili ni gari, na gari hili limefunguliwa mlango wakuweza kuingia kwenye mbele, ama kwenye kiti cha dereva, ama kwenye kiti cha kwanza kabisa, katika gari hili limewekwa ufunguo ju yake, funguo hili lina saidia kufungua gari kutumia kiteknolojia ya kisasa hii ya kufinya kutoka inje na kufunga gari na kufungua tena.

Huku pia ni sokoni. Sokoni ambalo lina bidhaa mengi . Lina mavuno ya shambani kama vile kituguu. Tunapata pili pili viazi . Tunapata pia hoho , dania vifaa mingi pia mahindi. Pia tunapata kuona kwamba kuna muuzaji pia wa nguo. Nguo za aina kama blanketi na pia nguo za kuvalia .

Hii ni bima l a matibabu . Bango ili linaweza... Niyakuonyeaha watu umuhimu wa kukuwa na bima ya matibabu na kuwashawishi na kutengeneza bima hili . Kwenye bango hili wana wanaweza kupeana ujumbe ya kwamba bima ya matibabu unaweza kusaidia wakati mtu amepata ajali bila kulipia.

Huku tunapata kwamba huku ni taoni ambako shughuli mingi zinaendelea. Kuna duka la Mpesa linalosaidia watu kueza kueka pesa, kutoa pesa ama kutuma pesa. Pia tunapata kwamba kuna duka la saluni ambalo liko kando lake la kusaidi kushuka nywele, kubomoa ,au kutengeneza vizuri. Pia kuna biashara ya uuzaji wa vitu kadhaa kadhaa.

Hili ni duka la kuuzia nguo ya aina aina na yakaa kabisa ni nguo za kike pekee, zimepangwa vizuri sana katika ndani ya madrawer hili, na yaonekana kuwa ni kitenge kwa sababu ina colour mingi za kupendeza pendeza.

Humu ndani la gari, duka la kuuzia magari. Magari ambazo ndogondogo ni zenye zina rangi tofauti tofauti kuna samawati, kuna kijani, kuna nyekundu, lakini saana mingi za magari hizi zina rangi ya nyeusi na pia kuna pa kuuzia hayo.

Hili ni soko kubwa sana ambayo limejaa watu wengi mno na ina biashara mingi sana, biashara inayoonekana sana ni uuzaji wa nyanya , watu wengi wanauza nyanya huku na wameweza kujisitili kwa jua kali kwa kutumia miavuli.

Hili ni gari la kifahari mno, aina ya Prado. Gari hili laonekana kwamba limetiwa kwenye uwanja wa mtu kwa sababu tunaona kwamba milango zimefungwa na ardhi pia safi mno gari lenyewe safi sana kuashiria utajiri wa mwenyewe.

Hili ni barabara kuu ama barabara pana sana ambapo magari zimejaa tena magari kubwa kubwa. Tunaona lori kubwa ambalo linaweza kusafirisha magari zaidi ya tano. Magari ambazo ni mpya na zinapelekwa kuuziwa kutoka viwandani hadi kwa duka.

Hili pia ni soko ambayo li karibu na barabara kuu ,soko hili linauza mboga yaani mboga ya kabeji na watu wengi wapo wauzaji na wanunuzi ,pia wako na makaratasi za kupakia wateja wao mboga haya ili kuweza kuchukua.

Hili nalo ni bima, bima la kibinafsi. Bima hili linasaidia mtu. Unaweza kuilipia polepole ili ikiwezekana kuwa umepata ajali yoyote, unaweza kulipwa ama kushughulikiwa matibabu yako ama hata gari lako.

Hili ni chumba la ukumbusho. Chumba la ukumbusho ina vifaa mbali mbali za kitambo kuonyesha mambo ambayo yalikuwa yanafanyika nyakati wa enzi wa wazee wetu. Huku tuna michoro mbali mbali za uso za watu wa kitambo jinsi walikuwa wanachora uso wao.

Hawa ni rafiki wawili ambao wanashungulikia, rafiki moja huyu anaonyesha rafiki yake kizungu kuhusu fungu ambaye ,anamuonyesha ili aweze kuelewa mambo hayo.

Hiki ni kiwanda cha kuuziwa magari, mgari haya ni aina ya prado ambayo imeweza kuoangwa kwa utaratibu na pia zina rangi moja ya kutumika, kiwanda kinauza magari haya ili mtu aweze kuyakujia huku.

Huku ni sokoni. Hili ni soko la kuuza manguo. Unapoona katika soko hili kuna mifereji ama mtaro katikati yake inayogawanisha soko ya huku na soko ya pande mwingine ambapo nguo za aina aina ya mitumba inauzwa kwa wingi. Pia kunanaonekana soko hili ni chafu kwa sababu ya uchafu ambayo imo katikati yake.

Hii ni soko ambalo tunapata kwamba kuna bidhaa mingi ambazo zinauzwa. Kuna machungwa, kuna viazi vitamu, kuna malenge. Pia kuna wanunuzi na wauzaji kwa wingi na pia kuna barabara kuu ambayo tunapata magari mengi ya kusafirisha watu wa umma pia yanaweza kuja.

Hili ni kapuni kubwa kubwa sana, kampuni la kuuza magari, ina aina ya magari mbalimbali pia magari hizi ni za rangi aina mbalimbali, magari haya ni mengi sana ajabu, kiasi kwamba huwezi kuzihesabu, lakini yanaweza kudhaniwa hata kuwa ni magari milioni moja muuzaji ama mwenye kampuni hili.

Huku ni mpaka ni taoni tena kubwa. Kitu ambacho kinatuonyesha kwamba hili linaweza kuwa ni tauni ni kwa sababu tunapo tunapata manyumba kadhaa kadhaa marefu sana. Pia tunapata magari za aina mingi mingi kumaanisha kwamba hizi ni magari za kusaidia za za kusafirisha watu.

Hizi ni noti za elfu lakini. Noti labda la elfu moja, noti ya mia tao na noti ya mia moja. Pia katika noti hizi tunapata kwamba

Hii noti za taifa za Kenya. Hii ni noti ya elfu moja pia noti ya hamsini. Mtu huyu ameweza kushika noti hizi mbili na ameweza kutafuta tofauti kati ya noti hizi ni gani. Na tunapoona tunapata kuona noti ya elfu moja ina picha ya rais wa Kenya hayati na noti ya hamsini haina.

Hili linaonekana ni kipanda cha kuuzia chakula, kibanda hiki kina vitu vingi, ina vyakula vya aina aina kama mahindi, pia kuna machungwa kama mananasi, pia kuna avokado, tunapata pia kuona malenge na pia kuna wauzaji wenye wameketi karibu na chakula zao ama bidhaa zao za kuuza.

Haya zao ya shambani. Tunapata kuangalia vitu mingi. Kama dania. Tunapata pia kuona vitunguu. Mboga kama spinach. Pia tunapata kuangalia mboga ya kienyeji. Tena tunapata kuangalia karoti. Pia tunapata kuangalia dania.

Hili ni gari la matatu. Gari kama hizi za matatu zinatumika kusafirisha abiria wa umma. Gari ambavyo abiria huweza kuabiri na kuweza kulipia nauli ili kuweza kufika mahali ambapo angetaka kufika.

Ili ni bango ambalo linaonesha . Inaonekana dawa hii ni dawa zuri kwa familia. kwa hivo wameweza ku-ku kupeana bango kwa familia, kuonesha familia ambayo i_ii-na inafuraha sana kwa sababu ya kutumia hii dawa.

Hizi ni viatu ambazo zinauzwa kwenye soko. Viatu hizi ni viatu ambazo zinatumika kwenda kutembelea kwa haraka ama inaitwa skate . Kwanza zinatumika sana wakati wa kutembea kwenye lami ama kwa barabara ambayo ni.

Huku ni sokoni ambapo tunapata kwamba soko hili limeweka vibanda vingi, vibanda hivi kunakuwa na wauzaji wengi ambao pia ni wanawake, hata hivyo unapata kama wanauza vitu aina mingi mingi kama ndizi, unapata nyanya, utapata pia mananasi, utapata machungwa na vitu vingine.

Haya ni mazao ya shambani . Mazao haya ni malenge . Na malenge inakuanga ni ya aina mingi mingi. Kwanza tunapata malenge ndogo yenye rangi ya, rangi ya kukaribia kuwa nyekundu nyeupe, rangi , lakini haina ...inatumika kupikia chapati kwa sababu aina bengu na zile zingine...

Hizi ni ndizi ambazo zimeiva na ni ndizi za aina mingi. Tunapoona kwenye picha tunapata kwamba, kuna ndizi ambayo imekolea sana, rangi ya manajano na kuna ingine ambayo haijakolea rangi ya manjano lakini yote kwa yote ndizi hizi ni za kuliwa.

Hili ni duka linalouza viatu, ya wasichana ama wanadamu wakike mamayake, viatu ambaye zinauzwa kabisa na watu wa maasai, ili kuuzia wanawake, kwa soko hili pia tunapata vitu mbalimbali kana vile wauzaji wengi na wanunuzi wako wengi sana katika soko.

Huku inakaa ni mtaa mdogo. Basi unapatikana kwamba kuna maduka ya aina nyingi. Duka la kwanza ambalo tunaona ni duka ambalo linaonekana kwamba linapeana huduma ya M-Pesa. Pia kuna friji ambayo imewekwa soda ili kuweza kuuziwa watu. Na hapa nje kuna mnunuzi mmoja ambaye amekuja na baiskeli yake ili kuweza kuuza vitu zake na kusafiri.

Hili ni soko la viatu, soko hili la viatu tunapata kwamba ina viatu ya aina mingi, unapoona kwa uangalifu unapata viatu hivi ni viatu vya wanaume, si vya kike. Pia kuna manguo ambazo zinauzwa kando ya viatu hivi katika soko hili.